Kibanda hiki ni cha kuuzia matunda, kuna matunda kama vile papaya, tufaha, machungwa. Baadhi ya matunda yamewekwa kwenye mikebe na kuna mtu ambaye anaonekana amevalia shati nyeusi na kofia, anaonekana kuwa amesikitika na kuna baadhi ya watu wanaonekana kuwa wanaendeleza ununuzi wa matunda.

Magari yaliyong'aa yenye rangi ya samwati, nyeupe na nyeusi yameegeshwa katika chumba kimoja ambacho kinachoonekana kuwa yenye rangi nyeupe.

Magari yameegeshwa katika sehemu maalum ambapo magari yenyewe yana rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeusi, nyeupe miongoni mwa rangi nyinginezo. Magari hayo yamepangwa kwenye mstari mmoja na yamepangwa kulingana na rangi ya magari hayo.

Hii ni kibanda ambacho kinaendeleza uuzaji wa matunda na maboga. Kuna bidhaa kama vile nyanya ambazo zinaonekana kuwa zimeiva. Kuna dania, pilipili hoho, limau, malenge na vitunguu.

Gari jeusi lililo andikwa Rawa auto ni gari la kibinafsi ambalo lina nambari ya kibinafsi ambayo ni mbili mbili. Limeegeshwa kando na magari mengine yenye rangi nyeusi na nyeupe.

Hili ni bango ambalo linaonyesha jinsi ya kuchukua bima ya nyumbani. Inaonyesha zile ajali ambazo zinaweza kufanyika nyumbani. Kuna nambari ya simu ambayo inaweza kutumika kupeana maelezo zaidi.

Ni aina moja wapo ya aina ya soko nchini Kenya ambapo kuna uuzaji wa bidhaa na idadi kubwa ya watu ambao wanaonunua. Sehemu katika picha hii inaonekana kuwa ya mvua kwani kuna matope kila sehemu na pia ishara ya matumizi ya mwavuli kati ya baadhi ya watu. Watu pia wamevalia nguo nzito ishara ya kuna baridi eneo hilo.

Bucha hiii ina watu zaidi ya watatu waliovalia vazi jeupe na baadhi yao wamevalia kofia za rangi tafauti. Kuna jokovu ambayo nyama zimewekwa ili zisiweze kuaribika na nyama zingine zimewekwa kwenye waya kule nyuma. Nyaya za stima zimepita pia zinaonekana na pia kuna kijikaratasi kule nyuma inayoashiria jinsi malipo itakavyofanyika.

Duka hili linaendeleza biashara ya bidhaa tofauti tofauti kama vile peremende, soda, maji ya kunywa, vitafunio miongoni mwa bidhaa nyinginezo. Kuna vikapu vya kubebea karibu na mlango na pia kuna vijakaratasi vinavyoashiria malipo itakavyofanyika. Kuna gurudumu linaloshikilia mlango upande wa kulia.

Pikipiki inayoonekana iliyopata ajali, wanashauri mwendeshaji wa bodaboda hiyo achukue bima. Bima inaonyesha kuwa kuna viwango tofauti tofauti ya kuendeleza malipo ambayo inaweza kuchukua nusu ya mwaka kwa malipo tofauti tofauti.

Hii ni sehemu ndogo ya soko ambapo kuna vibanda inayoendeleza uuzaji wa mahindi yaliyodondolewa na yale ambayo bado yako kwenye maganda. Kuna maparachichi yaliyokatwa na kuna nanasi ambazo zinauzwa.

Hiki ni kibanda ambacho kina mazao tofauti tofauti kama vile viazi vitamu, malenge, vitunguu na ndizi. Ndizi zimewekwa kwenye ndoo na kuna kreti ya soda chini ya kibanda hicho.

Kuna aina moja ya gari katika sehemu hii bali ni tatu katika nambari. Magari haya yameegeshwa katika sehemu moja iliyoonekana ya dhamani yenye utulivu na iliyo na usalama zaidi. Sehemu hii imezingirwa na taa ya inati na majengo ya aina tofauti tofauti.

Katika eneo hili kuna ghorofa moja ambalo lina bango ambalo limeandikwa Mount Kenya Milk Depot ambapo kuna biashara ya maziwa ambayo inaendelezwa. Kuna michoro tofautitofauti kwenye ukuta na ukuta wenyewe umepakwa rangi ya blue .

Kuna maduka ya kuuza vifaa vya urembo, na kuna watu ambao wameketi ambao wanasukwa na wasusi, na kuna maduka nyingi ambazo zinaendeleza biashara ya uuzaji wa vifaa vya nywele.

Eneo hili ni sehemu ndogo la jiji la Nairobi ambapo biashara tofauti tofauti zinafanyika ikiwemo uuzaji wa bidhaa kama vile unga wa ngano, ugali , mchele , soda za kila aina ambazo zimewekwa kwenye jokofu kuweka ziwe baridi au moto. Pia eneo hili kuna sehemu ya kuendeleza utumaji na utoaji wa pesa yani M-pesa miongoni mwa shughuli nyinginezo.

Aina tofauti tofauti ya viatu katika sehemu hii. Viatu vyenyewe vina rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, kijani kibichi na miongoni mwa nyinginezo. Kuna sehemu ya kibanda kule mbele, ambapo kuna, uuzaji wa mavazi.

Vibanda hivi vimejengwa kwa manufaa ya uuzaji wa matunda, kama vile; nanasi, ndizi, maembe, miongoni mwa nyinginezo. Kuna wauzaji zaidi ya watatu ambao wanaoendeleza biashara hii. Kati ya matunda, kuna bango linaloashiria bei ya matunda kuwa ni shilingi ishirini na tano kila tunda.